Samaki waliopangwa kwa mpangilio mzuri na muuzaji amesimama kando yake kuna wauzaji wengine. Hali ya anga ni tulivu na kuna minazi michache nyuma yake.